Duka kubwa la pembejeo na kilimo, linazotoa mbegu bora dawa kwa jili ya mazao kuwaepusha na wadudu wanaoharibu vyakula mashambani, ili kuleta mazao bora kwa ajili ya biashara.

Dumu kubwa la dawa za mifugo la mililita mia tano kwa ajili ya kuondoa vijidudu kama vile nzi, kupe, viroboto, chawa na ruba ili kuweka afya za wanyama salama na kusawisha ufugaji bora.

Boksi kubwa la dawa aina ya mifugo ambayo ndani yake imebeba pakiti ndogondogo nne, kwa ajili ya kutibu magonjwa mbalimbali kama minyoo kupe na vijidudu nje vinavyonyemelea wanyama.

Chumba kimewekwa mbolea nyingi katika mifuko ya kilogramu hamsini kwaajili ya kilimo, kustawisha mazao mbalimbali mbele yake bwana shamba ameshika na kuonyesha mikononi mwake.

Kichupa kidogo cheupe chenye kifuniko chekundu ndani yake dawa kwa ajili ya mifugo fofautitofauti ili kuhifadhi na kutunza afya za wanyama kwa ajili ya ufugaji bora.

Kopo dogo jeupe kwaajili ya kuifadhia dawa za mifugo mbalimbali kama vile kuku, hii ni kwa ajili ya kuboresha afya ya mifugo na kuongeza ustawi katika kuzaliana.

Wafanyakazi sita wa kiume waliobebelea mifuko ya dawa kwa ajili ya mifugo na wanyama, ili kuwakinga na magonjwa nyemelezi na vijidudu mbalimbali vilivyoko katika mazingira wanayoishi.

Shamba kubwa lililovunwa vitunguu vya rangi nyekundu vilivyokomaa, ambavyo viko tayari kwa ajili ya kuuzwa sokoni, ili kukuza uchumi wa wakulima.

Wakulima sita wa kike wakichambua zao la karanga na kuliandaa kwa ajili ya biashara sokoni ili kuendeleza shughuli mbalimbali za kiuchumi.

Shamba kubwa lililojaa zao la biashara aina ya ndizi, ambazo zimekomaa kutoka kwenye migomba yake, tayari kwa kuuzwa sokoni, bei ya ujumla na rejareja.

Wavunaji wa zao la biashara ambalo ni kahawa wa kiume na wa kike wakibebelea katika ndoo kubwa, na kuja kuzihifadhi kwenye gala dogo chini.

Mkulima mdogo wa kike amevuna karoti nyingi zilizokomaa, tayari kwa ajili ya biashara sokoni na matumizi tofautitofauti majumbani, kama vile: kupitikia, dawa na kadhalika.

Mkulima mmoja ndani ya shamba, la nyanya nyingi ambazo hazijaiva, akiziandaa kwa ajili ya shughuli za kiuchumi, masokoni na gengeni

Mkulima mmoja wa kiume amebebelea toroli kubwa lililojaa pilipili zilizoiva vizuri, nyekundu, njano na kijani huku akiwa amesimama ndani ya shamba kubwa. Hii inaonyesha ukulima bora wa zao la biashara.

Wakulima wawili wa kiume na wa kike wa zao la biashara, mbogamboga aina ya figiri, wako shambani wakivuna zao hilo, tayari kwa kuuza sokoni.

Wakulima sita wa kiume ndani ya shamba kubwa lililojaa viazi mviringo, wakivuna na kutayarisha kwa ajili ya kupeleka sokoni kuuza.

Mkulima yuko shambani akivuna zao la kahawa lililomea na kuiva vizuri, tayari kwa ajili ya biashara.

Wakulima watano wakike na wakiume mmoja, wakiwemo na watoto wawili wakichambua zao la kahawa nakutayarisha tayari kwenda kiwandani na sokoni.

Nyanya zilizomea vizuri ndani ya shamba kubwa la bustani tayari kwa kuvunwa na kwenda kuuzwa sokoni, hii inaonyesha wakulima wadogo bora.

Mgomba mkubwa na mdogo ulioota ndani ya fensi ya nyumba uliomea na kustawi vizuri tayari kwa kutoa mkungu wa ndizi kwa ajili ya kuuzwa sokoni kwa wafanyabiashara mbalimbali.

Mwanafunzi wa chuo kikuu aliyevalia

Bustani nzuri iliyolimwa kisasa na kupandwa mazao tofautitofauti ya aina mbalimbali za mbogamboga, hii inaonyesha ustadi bora wa wakulima wadogowadogo jinsi wanavyoweza kuandaa mazao mbalimbali kwa ajili ya shughuli za kiuchumi na chakula katika jamii.

Mkulima amesimama bustanini akitunza mimea iliyopandwa kwenye mapipa safi na maboxsi ya mbao yaliyojengwa kwa mpangilio mzuri, kila mmea unaonekana kukuwa kwa afya katika mazingira haya ya kisasa. Njia hii inaonyesha ubunifu wa kilimo cha mijini kinachotumia nafasi ndogo kwa tija kubwa.

Mkulima ndani ya shamba kubwa la matikitimaji yaliyokomaa na kuiva vizuri, akishika kipande kilichokatwa na kuonyesha kilivyoiva na kustawi vizuri, tayari kwa kuliwa na kupelekwa sokoni.

Bustani ya mbogamboga tofautitofauti kama vile: karoti, viazi mviringo, vitunguu, kabeji; vikiwa ndani ya toroli baada ya mkulima kuvuna na kuvitayarisha kwa ajili ya kwenda sokoni.

Mashine kubwa ya kisasa yenye vifaa vya kitaalamu ndani yake miche ya mimea mbalimbali iliyooteshwa na kutayarishwa tayari kwa kupandwa shambani na kukuwa kwajili ya mazao ya uchumi na biashara.

Mashine ndogo ya kisasa yenye jembe lekundu na bomba kwa ajili ya kupitishia virutubisho na mbolea katika ardhi ya shambani. Hii ni teknolojia ya kisasa ili kukuza uchumi.

Mashine ya kilimo trekta yenye jembe kubwa limefungwa nyuma yake, ikisambaza udongo kuwa tifutifu pembeni yake kuna shamba kubwa lenye mazao yaliyomea vizuri ya kijani kibichi.

Mimea midogo iliyooteshwa ndani ya kabati la kisasa, na kustawi bora kabla ya kupelekwa shambani kupandwa na kustawi zaidi.

Mashine ya kilimo aina ya trekta iliyofungwa jembe dogo nyuma yake kwa ajili ya kupanda shambani, hii inarahisisha shughuli za kilimo na mazao mengi kwa ajili uchumi na biashara.

Mashine ya kisasa ya kupanda miche ya mimea tofautitofauti, ndani yake ikiwa inapandikiza miche hiyo iliyomea na kustawi vizuri kabla ya kupeleka shambani.

Mashine ndogo nyekundu nyekundu ya kisasa ndani ya shamba kwa ajili ya kusembua udongo wa ardhi tayari kwa kupanda mbegu za mazao tofauti tofauti, hii ni kukuza kilimo.

Mashine ya kilimo aina ya trekta nyuma imefungwa jembe lenye visahani vidogo kwa ajili ya kuchimbulia udongo shambani na kutayarishwa kwa ajili ya kupanda mazao tofautitofauti, hii hurahisisha kazi za wakulima shambani.

Mashine ndogo ya kupalilia mazao na kupandikiza ndani ya shamba lililolimwa mazao tofautitofauti, hii hurahisisha shughuli za kilimo kwa maendelo ya uchumi katika jamii.

Ndani ya tenki kubwa ya maji, anaonekana samaki mwekundu mwenye rangi ang'avu, anaogelea taratibu huku mwanga wa maji ukionyesha uzuri wa magamba yake, upande wa chini maji ni safi yakimruhusu kustawi vizuri. Hali hii inaonyesha mazingira salama ya ufugaji wa kisasa wa samaki yanayohakikisha ukuaji mzuri na afya bora.

Bwawa dogo lenye maji ndani yake limewekwa vitalu viwili vidogo kwa ajili ya shughuli ya ufugaji wa samaki. Nchi kavu magari mawili meupe, gari moja limefungwa toroli dogo.

Samaki wadogo wazuri wa baharini wenye rangi tofautitofauti ya kuvutia ndani ya tangi dogo lenye maji na urembo mwingi, kwa ajili ya kivutio hunaonyesha uvuvi bora.

Bwawa kubwa lililojaa maji, na kuzungukwa na misitu mingi yenye miti ya kijani, hii huonyesha kivutio bora cha utalii na mandhari mazuri kwa wanyama wa porini.

korongo la maji yanayotiririka kuelekea porini, msitu uliostawi vizuri wenye kijani kibichi.

Mwanaume mmoja aliyevalia mavazi nadhifu na ndani ya msitu mkubwa uliomea kijani kibichi katikati yake kumekatwa miti chini akifanya ukaguzi mahiri kwa ajili ya kulinda miti.

Bwawa kilimo ndani ya shamba kubwa la kisasa, lililotengenezwa kwa utaalamu wa hali ya juu, akionyesha mazao madogo yaliyomea kabla ya kupelekwa shambani.

Sayansi ya kilimo aina ya haidroponi inayohusisha matumizi ya bomba aina ya "pvc", ambayo hutumika kupitishia virutubisho na maji kwa ajili ya mimea. Haitumii matumizi ya udongo wala mbolea.

Mboga nyingi zimepandwa kwenye mabomba meupe aina ya PVC. Hii inaonyesha kilimo cha kisasa aina ya haidroponiki, ambacho hutumia kupitisha virutubisho bila udongo.

Kifungashio Chenye rangi nyeupe na bluu, na picha ha wanyama kama ng’ombe na maanshidhi yanayosomeka "nemoma" ni mfano Wa Sawa zinazo patikana katika maduka ya pembejeo za kilimo na maduka ya dawa. Hutumika kama kinga kuimarisha afya ya wanyama

Vitunguu vingi vimekusanywa kwa wingi sehemu moja, vikionekana kwa rangi ya kahawia na nyekundu. Kila kitunguu kimekomaa vizuri na kimejaa afya, kikiwa tayari kwa matumizi au kusafirishwa sokoni. Wingi huu unaonyesha nguvu ya kilimo cha kisasa kinachozalisha kwa kiwango kikubwa ili kukidhi mahitaji ya jamii.

Kiwanda kikubwa cha kisasa, kilichooteshwa miche mbalimbali kwa ajili ya kupandwa kwenye mashamba makubwa, ili kukuza uchumi wa shughuli za kilimo na maendeleo katika jamii husika.

Shamba kubwa lenye migomba mingi na mikungu ya ndizi ya kijani, ambayo imekomaa tayari kwa kuvunwa na kuandaliwa kwa shughuli ya biashara masokoni na viwandani. Hii huonyesha ukuaji wa shughuli za kiuchumi.

Banda lilijojaa kuku wa kisasa wakila kwenye vibeseni vyao na wengine wamesimama wakishangaa, pembeni kuna viota vyao vya kutagia mayai, hii huashiria ufugaji bora.

Banda limejaa kuku wa kisasa wako chini na vibeseni vyao vidogo kwa ajili ya kulishia chakula ikiashiria ufugaji bora wa kuku.

Nyanya nyingi zilizovunwa na kutayarishwa ndani ya kiwanda, zikichambuliwa na kutengenezwa kwa ajili ya malighafi tofautitofauti za kupikia na masoko.

Zao aina ya vitunguu vingi vilivyovunwa na kurundikwa kwa ajili ya kutayarishwa kwenda sokoni ili kukidhi mahitaji ya mkulima na kukua kwa uchumi.

Shamba kubwa lililolimwa mazao ya biashara na viwandani aina ya mahindi yaliyomea vizuri kijani kibichi, yakieleke kukomaa kwa ajili ya biashara.

Mashine ya kilimo aina ya trekta, iliyoko ndani ya shamba kubwa lenye mimea iliyostawi vizuri. Hii hurahisisha shughuli za kilimo na kukuwa kwa uchumi wa biashara katika jamii fulani.

Shamba kubwa la kisasa ndani yake limejaa mimea mingi ya stroberi, na matunda yakiwa yameiva tayari kwa kuvunwa na kupelekwa sokoni, kwa ajili ya mauzo na uchumi mbalimbali.

Shamba kubwa lenye vitalu vingi vilivyopandwa mazao mengi ambayo yamewekewa bomba ndogo aina ya pivisi, kwa ajili ya kusambaza maji na dawa ili kustawisha mimea hii.

Shamba kubwa linalimwa kwa mstari kwa kutumia zana mbalimbali za kilimo, na kupitishwa bomba dogo kwaajili ya kusambaza maji, mbolea na virutubisho tofautitofauti katika udongo.

Mbuga ya wanyamapori iliyomea vizuri miti mirefu na majani yaani uoto wa asili, pundamilia na ngiri wakiwa wanakula.

Mandhari mazuri yaliyotengenezwa kisasa, yenye barabara nyingi tofautitofauti na maji mengi katika korongo yanayotiririka kuelekea kwenye milima midogo yenye misitu ya kijani kibichi, hii inaonyesha kivutio kizuri cha utalii katika jamii.

Nyasi ndodondogo zilizomea vizuri na kufyekwa katika mpangilo ili kupendezesha mazingira. Mbele yake msitu mkubwa ulio na miti amabyo ina matawi mengi.

Ardhi kubwa nzuri ya mbuga za wanyama, iliyo na miti tofautitofauti, imeoteana kwa mbali; chini yake kuna wanyama pori wamelala na kupunzika, wengine wakiwa wamesimama. Hii ni kivutio kizuri cha utalii.

Mlima mkubwa wenye saruji ndogo barabarani na majani tofautitofauti yaliyoota pembeni mwake hii huonyesha utalii mzuri na mandhari ya kuvutia kwa watu mbalimbali duniani.

Bonde kubwa la ardhi lenye ukame na uoto wa kijani wa majani, ambao umeota sehemu ya ardhi tofautitofauti na maji yaliyotwama pembeni yake kidogo.

Barabara ndefu yenye vumbi laini inapita katikati ya pori ikikatiza uoto wa asili uliojaa miti na nyasi, madhari hii tulivu inaonyesha safari isiyo na msongamano ikileta hisia za utulivu na uhuru katikati ya mazingira ya porini.

Mawingu yanlmetanda angani yakiashiria dalili ya mvua kunyesha, chini yake kuna ardhi yenye msitu wa kijani pembeni yake kumezungukwa na maji mengi kama ziwa.

Kundi kubwa lenye uoto wa asili kijani kibichi, pembeni kwa mbali kuna barabara ya lami inaoonekana ikipita, mbele yake kuna milima miwili.

Bonde kubwa la ardhi lenye milima midogo na mimea iliyomea kwa ukaribu na kustawi yenye kijani kibichi kilichokolea hii kukuonyesha utalii kwa watu tofautitofauti duniani.

Ardhi nzuri yenye uoto wa asili, manyasi madogomadogo na miti iliyo mmea vizuri nakustawi kwa mbali mlima mzuri unaonekana ukivutia watalii na maisha ya viumbe hai.

Bonde kubwa la ardhi, lenye milima kwa mbali ambalo lina uoto wa asili uliyoota hafifu na mto mdogo wa maji kupita katikati yake. Hii inaonyesha mazingira yalivyobora kwa ajili ya ukuaji wa wanyama.

Bwawa kubwa la maji lililozungukwa na milima mingi yenye miti ya kijani madhari mazuri ya uoto wa asili, ambayo inaonyesha kivutio kizuri kwa ajili ya watalii na watu kupumzika na kuvinjari.

Mifugo aina ya kuku ikiwa katika shamba lililolimwa nyasi wakitafuta chakula mbalimbali, kama vile wadudu na majani ambayo yanaongeza virutubisho katika miili yao.

Miche midogo imepangwa kwa mstari mzuri, ikionekana kijani kibichi ikiwa imestawi ardhini. Pembeni kuna mirija ya umwagiliaji maji, ikipita taratibu ikihakikisha mimea inapata unyevu wa kutosha. Mpangilio huu unaonyesha kilimo cha mbegu kwa njia ya kisasa kinachojali usahihi na ustawi wa kila mche mdogo.

Kabati ya dukani imebeba pakiti tofauti tofauti za mbegu aina ya mboga mboga kama; pilipili hoho, mchicha, karoti na figiri.

Miche midogo iliyooteshwa katika mstari, pembeni yake pamewekwa bomba ndogo, kwa ajili ya kusambaza maji, ili istawi na kumea vizuri.

Tenga kubwa lililojaa mimea mingi ambayo imeoteshwa katika ndoo ndogo, ambazo zimepangiliwa vizuri ndani yake kuna udongo mzuri kwa ajili ya kustawisha.

Duka kubwa lenye nafaka mbalimbali kutoka mashambani ambazo zimejazwa kwenye magunia ya madebe tofautitofauti, kama vile: maharage, mtama, mahindi, choroko, dengu na soya.

Mifuko imepangwa vizuri ikiwa imejaa nafaka mbalimbali kuna maharage mekundu yenye kung'aa pembeni kuna mahindi ya njano yaliyokauka vizuri nafaka ndogo za ulezi, zimejazwa kwenye mfuko mwingine zikionekana kwa wingi karibu nazo kuna njugu zenye umbo ndogo na rangi ya kahawia mchanganyiko, huu unaonyesha utajiri wa mbegu za kilimo zikiwa tayari kwa mkulima anayehitaji mavuno bora msimu hujaao.

Bustani kubwa iliyotengenezwa kisasa, ndani yake imebeba vichanja vidogovidogo ambavyovina miche iliyomea vizuri ya zao la chai huku upande wa kushoto kuna sehemu ambazo zimevunwa.

Miche midogo ya mimea, iliyotayarishwa na kupandwa ndani ya makopo madogo, hii husaidia kwa sehemu ambazo hamna nafasi za kulima, baada ya kukua huhamishwa katika sehemu ya ardhi na kuendelea kukua kwake.

Kifungashio kikubwa cha kisasa cha mbegu aina ya spinachi kwa ajili ya wakulima wa mbogamboga, hii ni kwa ajili ya kukuza kilimo na shughuli za kibiashara.

Daktari wa mifugo na wanyama, ndani ya chumba kidogo cha matibabu, akiangalia afya ya mbwa na kumpatia huduma bora kwa ajili ya afya njema.

Daktari wa wanyama na mifugo, akimuhudumia mbwa kwa kumchoma sindano katika sehemu yake ya mwili, huku akiwa amemsimamisha juu ya meza ndogo ya huduma pembeni kuna vifaa vyake vya kazi.

kibanda vidogo cha rangiya kijivu ndani yake kumekuwa mifugo aina ya paka mmoja mweupe mwingine wa rangi ya brown hii inaonyesha huduma bora ya ufugaji kwa wanyama wa nyumbani na kuwajali afya zao.

Mnyama wa porini aina ya swala akila nyasi katika uso wa ardhi, pembeni yake majani ya kijani yaliyomea.

Ndege pori aina ya mwewe wawili mmoja wa kiruka mwingine akiwa amesimama katika ardhi yenye majani ya kijani pembeni yao bwawa kubwa la maji wakiwa wanatafuta samaki na chakula mbalimbali kwa ajili ya afya zao hii ni kivutio bora katika wanyama pori